Kando ya barabara kulio na maelekezo ya kuonyesha Coral Beach Resort inayo vyumba vya malazi, pia kunazo apatmenti, kunavyo vyumba pia vya ukumbi wa kufanya mikutano na pia kunayo beach, bar na restaurant kwa wanaotaka kuenda kuweza kujibarizi, kukula ama kufanya mikutano yao.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wanaoonekana kuabiri chombo cha feri kinachoitwa SAFARI MOMBASA, muda ni wa mchana. Inaonekana wanavuka kutoka upande wa Likoni kuingia kwenye kisiwa cha Mombasa.

Ndani ya taasisi ya Huduma Kenya kwenye kaunta nambari ishirini na mbili ya kulipia mihuri ya posta. Ni kaunta imefunikwa na glasi. Mhudumu anaonekana kuzungumza na wateja kwa upande wa nje. Glasi ikiwa na maandishi ya kuonyesha jinsi ya kuenda kulipia huduma hio.

Eneo kando ya bahari ulio na ukumbi mkubwa unaoekwa vitanda na meza za watu kuweza kubarizi wakieza kuangalia bahari. Nyuma ya ukumbi huu kuna miti ya minazi ilio mirefu inaonekana.

Uwanjani mwa ndege ambapo ndege aina ya air Kenya imeegezwa , wafanyikazi wakionekana kuwaelekeza wasafiri wa jinsia tofauti tofauti ilikuweza kuabiri ndege hii na kuanza safari.

Watu wa jinsia ya kike na kiume , waliovaa nguo nyeupe wengine wakiwa wamebeba mabango yaliyoandikwa salvation army ikionekana ishara kuwa ni waumini wa salvation army wanaofanya matembezi yao labda kushiriki kwa ibada ya siku yao.

Mitumbwi miwili iliyobeba watalii walio vaa vesti za kuokoa maisha. Inaonekana kupelekwa kwa ndani ya bahari ama mto, kuwapeleka kuweza kuona muonekano wa macheo.

Chombo cha feri kinachoitwa MV MAGOGONI inayosubiria watu wanaoingia na magari, ingine ina pikipiki waweze kuvukishwa kwa upande mwingine ndio waweze kuendelea na safari zao.

Eneo la usafirishaji wa mizigo katika uwanja wa ndege. Kichwa cha ndege kinaonekana kwa ishara ya ndege imeegeshwa wafanyikazi wakikagua mizigo hio ili kuweza kuhakikisha iko salama na iko sawa wakati inayopakiwa ama wakati inaweza kupokelewa.

Jengo la msikiti lililozungukwa na taa za kuning'inia, kando yake kukiwa na matenti yaliowekwa kama kwa uwanja. Nje ya msikiti huo kuna magari yaliyoegezwa labda na waumini wanaokuja kuswali.

Ndani ya jumba lenye ghorofa tatu. Kwenye kuta wa nyumba hii kuna maandishi ya kiarabu, katikati kuna dhurea na fani zilizo ning'inia, sakafu ya chini ikionekana kuwa na watu wa jinsia ya kiume waliovaa kanzu nyeupe na walahi, wengine wakiwa wamesimama na wengine kuketi wakiwa wanasoma.

Uwanjani wa michezo ambapo shabiki wa kiume waliovaa jersey rangi tofauti tofauti zilizoandikwa jina SportPesa wamesimama wakifurahikia mchezo uliokuwa unaendelea kwa wakati huo.

Nje ya chumba cha kulala kilicho na ukuta wa glasi na mlango umeachwa wazi, ambapo ndani kunaonekana kitanda chenye shiti nyeupe ambapo kama mtu ametoka kuamka na pia kuna neti imezunguka ya kuzuia mbu.

Mchanga ambao ulioko kando ya bahari mweupu, unaonekana kuwa na nyayo nyingi za watu waliopita. Kuna mti hapo kando na nyuma ya mti pia kuna boti iliyopinduliwa ishara ya kuwa labda halitumiki tena.

Mashabiki wanne wa klabu ya soka ya Gormaiah. Mmoja anaonekana kuwa amevaa shati iliyoandikwa tuzo, wawili wako na shol kwenye shingo, wakipiga gumzo kama vile wanaelekea kushabikia timu yao.